Boksi linalotumika kuhifadhi dawa ya ng'ombe ambayo ina ujazo wa lita tano lina rangi nyekundu, njano, pamoja na nyeupe, ina dawa ambayo inatumika kutibu minyoo katika mifugo kama ng'ombe, huku maelezo ya matumizi ya dawa hiyo yakiwa yameandikwa juu ya boksi.

Chupa ndogo pamoja na boksi, inayotumika katika kuhifadhia dawa ya mifugo aina ya ng'ombe; ina ujazo wa mililita hamsini, ina rangi nyeupe pamoja na bluu. Juku maelezo ya matumizi ya dawa hiyo, yakiwa yameandikwa katika chupa na pamoja boksi hilo.

Duka kubwa linalouza pembejeo za kilimo pamoja na madawa ya mifugo, likiwa limefunguliwa na ndani kukikua na muuzaji huku bidhaa zake zikiwa zimepangwa vizuri katika mashelfu na kuwekwa kwenye kabati. Nje kukiwa na watu wanaopita pamoja na wengine wamesimama kwenye vyombo vya usafiri.

Mwanamke moja alievaa gauni la rangi nyekundu pamoja na koti jeusi akimuhudumia mteja aliefika katika duka lililona dawa za mifugo pamoja na pembejeo mbalimbali za kilimo zilizopangwa vizuri katika safu maalum huku pembeni yao kukiwa na mifuko iliyona mbolea.

Watu wanne wenye jinsia tofauti wamevaa barakoa na wapo ndani ya chumba kikubwa kilicho na mwanga wa kutosha. Wamesimama na kuegemea sehemu iliyo na chupa mbalimbali ambazo zina dawa pamoja na pembejeo za kilimo.

Dawa ya mifugo aina ya vifaranga vya kuku imehifadhiwa na kufungwa vizuri katika kifungashio kilicho na rangi ya njano pamoja na nyekundu, ina uzito wa gramu mia moja ishirini na maelezo ya matumizi ya dawa hiyo yakiwa yameandikwa juu ya kifungashio.

Chapa ya tangazo la mbolea inayotumika katika maua ya kupandwa, ina picha ya maua ya aina mbalimbali yaliyopandwa katika vyombo tofauti tofauti, mawasiliano ya wauzaji pamoja na maelezo kuhusu faida za mbolea hiyo.

Boksi dogo lililo na rangi ya kahawia pamoja na nyeupe, limehifadhi na kutunza dawa inayotumika katika kutibu magonjwa kwa wanyama wa kufugwa kama vile ng'ombe na mbuzi; huku maelezo ya matumizi ya dawa hiyo yakiwa yameandikwa katika boksi hilo.

Mwanamke mmoja aliyevaa flana nyeupe, akiwa amesimama kwenye duka linalouza bidhaa mbalimbali za kilimo, pamoja na dawa za mifugo zilizowekwa katika vifungashio tofautitofauti, na kupangwa katika mashelfu huku zingine zikiwa zimetundikwa. Bidhaa anazouza ni kama vile; mbegu, mbolea, pamoja na madawa ya mifugo.

Boksi pamoja na chupa iliyo na dawa kwa ajili ya mifugo kama vile mbwa na paka, inatumika katika kutibu magonjwa mbalimbali katika mifugo hiyo, huku maelezo yakiwa yameandikwa juu ya boksi pamoja na karatasi lililobandikwa katika chupa.

Mkulima mmoja aliyevaa shati jeupe amechuchumaa na kushika shina lililo na viazi mviringo, yupo katika shamba lililo na zao hilo na tayari kwa ajili ya zoezi la uvunaji ili aweze kuvipeleka sokoni na kuviuza na ajipatie kipato.

Mkulima mmoja akiyapanga vizuri mahindi ambayo ametoka kuyavunja katika shamba; na kuyaweka kwenye magunia na mengine yakiwa bado chini, huku wenzie wawili wakiwa nyuma wamesimama pembeni ya gari kubwa ambalo lina rangi ya bluu; tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni ili wakayauze.

Mwanamume mmoja ambaye ni mkulima, amesimama mbele ya shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea ya mahindi, ambayo yameanza kutoa zao la mahindi. Yakikomaa vizuri, atayavuna na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kujipatia kipato.

Wakulima wanne wakipanga vizuri nyanya nyingi zilizo na rangi ya kijani pamoja na nyekundu, katika maboksi yaliyotengenezwa kwa mbao, ili waweze kusafirisha kwa urahisi na kupeleka sokoni, ili wayauze na kujipatia kipato.

Wakulima watano wanawake wakipakia zao la viazi mviringo walivyotoka kuvivuna na kuwekwa kwenye ardhi, wanaviweka katika mifuko ili waweze kusafirisha na kupeleka sokoni ili wakauze na kujipatia kipato.

Mkulima mmoja akiwa amechuchumaa katika shamba lililolimwa na kupandwa matunda aina ya tikiti maji, akiwa ameshika mkononi mwake kipande cha tunda hilo na mengine yakiwa tayari yamekomaa vizuri ili yavunwe na kupelekwa sokoni na aweze kuyauza ili ajipatie kipato.

Mimea jamii ya nyanya iliyolimwa na kupandwa katika mifuko ina matunda mengi yenye rangi nyekundu pamoja na kijani, ambayo yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni, ili yakauzwe na mkulima aweze kujipatia kipato.

Wakulima watano wakiwa wamebeba vyombo vya plastiki vilivyo na mazao ya kahawa ambayo wametoka kuyavuna shambani na wanayaweka sehemu maalumu, kwa ajili ya kurahisisha usafirishaji na kuyapeleka sokoni ili wakayauze na waweze kujipatia kipato.

Wakulima wengi wenye jinsia tofauti wakiwa katika eneo la wazi lililo na majani mafupi pamoja na miti, wamepanga vizuri mazao yao ya tunda la parachichi katika matrei yenye rangi ya bluu ambayo yapo tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kupeleka sokoni ili wayauze na waweze kujipatia kipato.

Wakulima wengi wakiwa katika shamba kubwa wakiendelea na zoezi la uvunaji wa viazi mviringo, huku wengine wakiendelea kuvipakia katika magunia, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni, ili vikauzwe na waweze kujipatia kipato.

Mkulima mmoja mwanaume akiwa ameshika pilipili hoho, na zingine zikiwa katika magunia tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni, ili yakauzwe na mkulima huyo aweze kujipatia kipato.

Wakulima watatu wakivuna mazao ya tunda la nyanya ambayo zililimwa na kupandwa vizuri katika shamba ,wanayaweka katika matenga maalumu ili wawezae kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni ili wakayauze na waweze kujipatia kipato.

Wakulima watano wakiwa katika shamba kubwa, wakivuna mahindi ambayo yameanza kukauka na kuyaweka katika vikapu, tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni, ili wakayauze na waweze kujipatia kipato.

Shamba lililoliwa na kupandwa matunda aina ya matango, ambayo tayari yametoa matunda yenye rangi ya kijani, yakiwa tayari yatavunwa na kupelekwa sokoni ili yakauzwe na mkulima aweze kujipatia kipato.

Mkulima mmoja aliyevaa fulana ya rangi nyeusi, akiwa amebeba tolori lililojaa zao la pilipili zilizo na rangi za aina tofautitofauti, ambazo ametoka kuzivuna katika shamba lililopo nyuma yake, tayari kwa ajili ya kuzisafirisha na kuzipeleka sokoni ili akaziuze.

Wakulima wengi wakiwa katika eneo la wazi lililowekwa mahindi ambayo tayari yametolewa maganda na yapo tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni ili wakulima hao waweze kujipatia kipato pindi watakapoyauza.

Mkulima mmoja akiwa amechuchumaa katika shamba kubwa, lililolimwa na kupandwa miti ya matunda ya papai, ambayo imeanza kubeba matunda mengi yenye rangi ya kijani. Yakikomaa yatavunwa na kupelekwa sokoni ili yakauzwe na mkulima huyu aweze kujipatia kipato.

Mkulima mmoja mwanaume akiweka mahindi katika ndoo kubwa yenye rangi ya kijani, ambayo ametoka kuvuna shambani na bado hayajatolewa maganda, tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni ili akayauze na aweze kujipatia kipato.

Mkulima mmoja akiwa amesimama katika eneo la wazi lililo na udongo pamoja na majani ameshika zao la pilipili hoho lenye rangi ya kijani, huku mengine yakiwa yamewekwa kwenye gunia mbele yake tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili mkulima huyu aweze kujipatia kipato.

Mwanaume mmoja ambaye ni mkulima akiwa katika shamba kubwa, lililozungukwa na miti na kupandwa mimea ya mboga mboga aina ya kabichi, ambayo imeanza kufunga vizuri ikikomaa itavunwa na kupelekwa sokoni, kwa ajili ya kuuzwa, ili mkulima huyo aweze kujipatia kipato.

Watu waliovaa grovu mkononi, wakichambua matunda ya zao la nyanya yaliyo na rangi nyekundu na kijani na kuyaweka katika ndoo ili waweze kuyapeleka sokoni na kuyauza na wajipatie kipato.

Wakulima wengi wakiendelea na zoezi la uvunaji wa mahindi ambayo tayari yamekauka, huku mengine wakiwa wameyaweka chini na yapo tayari kwa ajili ya kuchukuliwa na kupelekwa sokoni ili yakauzwe na waweze kujipatia kipato.

Mwanaume mmoja ambaye ni mkulima aliyevaa fulana nyeusi pamoja na mabuti, akiwa katika shamba lililolimwa na kupandwa mimea jamii ya nyanya, akiwa ameshika matunda ya zao hilo yenye rangi ya kijani ambayo yakikomaa atayavuna kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wawili wakiwa wanatembea katika shamba lililolimwa na kupandwa mimea, pia limepitishiwa mipira mirefu myeusi kwa ajili ya umwagiliaji wa matone katika mimea hiyo, ambayo ikikoma wataivuna na kuipeleka sokoni ili wakaiuze.

Mkulima mmoja mwanamke akiwa amebeba gunia lililo na mahindi huku mengine yakiwa chini ambayo ametoka kuyavuna katika shamba lililopo nyuma yake. Mahindi haya yapo tayari kwaajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni ili mkulima huyu aweze kuyauza na kujipatia kipato.

Mkulima mmoja aliyevaa fulana ya rangi ya kijani pamoja na suruali nyeusi akiwa amechuchumaa katika shamba lililolimwa na kupandwa mimea jamii ya nyanya ambayo imetoa matunda mengi yenye rangi ya kijani na machache yenye rangi nyekundu, yakiwa tayari atayavuna na kupeleka sokoni ili auze na ajipatie kipato.

Wakulima wakiwa katika eneo kubwa la shamba, wakiendelea na zoezi la uvunaji wa viazi mviringo ambavyo wanaviweka kwenye ndoo pamoja na matenga, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni ili wakaviuze na waweze kujipatia kipato.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea ya migomba, ambayo mengine tayari imebeba mikungu iliyo na ndizi ambazo zikikomaa vizuri wakulima watazichukua na kupeleka sokoni ili wakaziuze na waweze kujipatia kipato.

Sehemu ya bustani iliyozungushiwa uzio wa mbao na kupandwa miche, imelimwa na kupandwa mimea ya mbogamboga zilizo na rangi tofauti tofauti, mbogamboga hizi zikikomaa vizuri mkulima atazivuna na kupeleka sokoni ili aziuze na ajipatie kipato.

Mkulima mmoja ambaye ni mwanaume, akiwa katika shamba kubwa lililolimwa na kupandwa miti ya kahawa, akichuma mazao ya tunda hilo na kuyaweka katika bakuli alilolishika mkononi; ili aweze kuyasafirisha na kupeleka sokoni, akayauze na ajipatie kipato.

Shamba lililolimwa na kupandwa mimea lina matenga mengi yaliyojaa mazao ya pilipili hoho, ambayo tayari yamevunwa na yapo kwa ajili ya kupelekwa sokoni ili yakauzwe na wakulima waweze kujipatia kipato.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa wakiendelea na zoezi la uvunaji wa nyanya zilizokomaa na zenye rangi nyekundu, huku zingine zikiwa tayari zimewekwa kwenye matenga makubwa meusi, pembezoni mwa barabara kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni ili zikauzwe.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa miche ya matunda ya papai, lina majani mengi na pia miti hiyo imebeba matunda mengi ambayo yana rangi ya kijani. Yakikomaa mkulima anaweza kuyavuna na kutumia kama chakula au akaenda kuyauza sokoni ili aweze kujipatia kipato.

Shamba nililolimwa kwa mfumo wa matuta na kupandwa mimea jamii ya maharage, limepitishiwa mabomba marefu yanayotumika katika umwagiliaji, mazao haya ya kikomaa yatavunwa na mkulima anaweza kuyatumia kama chakula au kujipatia kipato pindi pale atakapo yauza.

Wakulima wanne waliovaa maovaroli wakiwa katika shamba kubwa lililolomwa ma kupandwa mahindi wakivuna mahindi ambayo tayari yamekauka kwa kutumia vifaa mbalimbali, mahindi haya wanaweza kuyatumia kama chakula au kuyauza ili waweze kujipatia chakula.

Wakulima wengi wakiwa wanapandikiza miche katika kitalu kidogo kilichojaa udongo, ambayo baadae ikichipua vizuri wataichukua na kuihamishia shambanj au bustanini ili waweze kupata mazao yanayofaa.

Mkulima mmoja aliyevaa shati jekundu na suruali nyeusi yupo katika eneo lililopandwa mimea ya mbogamboga za aina mbalimbali katika mifuko mieusi pamoja na magunia, huku zikiwa zimewekewa makopo, ambayo yanatumika katika umwagiliaji.

Sehemu ya shamba iliyolimwa na kupandwa miche midogo ya mimea imepitishiwa mipira mirefu meusi kwa ajili ya matone ili mimea hiyo iweze kustawi na kukua vizuri. Zoezi hili linamsaidia mkulima hata kipindi pale mvua inapokuwa imekata.

Sehemu ya shamba iliyolimwa kwa mfumo wa matuta na kupandwa mimea, imejengwa kwa miti. Pia imepitishwa mabomba marefu meusi ambayo yanamsaidia mkulima katika umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani.

Vyomba mbalimbali vilivyo na rangi tofautitofauti, vikiwa vimepandwa mbegu za mimea ambayo zimeanza kuchipua mimea midogo, ambayo ikiongezeka mkulima ataichukua na kuihamishia shambani, kwa ajili ya kwenda kuipanda na iweze kuzalisha mazao.

Wakulima wakiwa wakiwa katika mashine kubwa aina ya trekta iliyofungwa jembe, wanalima na kuliandaa shamba ambalo watakuja kupanda mimea ya aina mbalimbali, huku pembeni kukiwa na miti ambayo ipo mbalimbali.

Wakulima wawili waliovaa makoti meupe, barakoa pamoja na kofia, wapo katika chumba maalumu kinachotumika katika kilimo, kina mashine mapoja na mitambo mbalimbali ambayo inatumika katika kukuzia mimea. Huku mimea ya mbogamboga ikiwa imepandwa katika safu maalumu za mitambo iliyopo katika chumba.

Mashine kubwa aina ya trekta ikiwa imefungwa jembe yenye rangi nyeusi na nyekundu ambalo linalima na kuandaa shamba litakalopandwa mazao mbalimbali, mashine hii inamrahisishia mkulima kulima na kuliandaa shamba kwa muda mfupi.

Mashine ya kisasa aina ya trekta yenye rangi ya kijani na njano ipo katika shamba kubwa lililo na majani mengi tayari kwa ajili ya kulima na kupalilia shama ili liweze kupandwa mazao mbalimbali ambayo yatamsaidia mkulima, mashine hii inamrahisishia kazi mkulima.

Mashine ndogo ya kisasa iliyo na rangi nyeusi na nyekundu ikilima katika sehemu ya ardhi ili kuiandaa kwa ajili ya kuja kupanda mimea ya aina mbalimbali, pembeni kukiwa na mbogamboga ambazo tayari zimepandwa.

Mkulima mmoja ambaye ni mwanaume, akitumia mashine ndogo na ya kisasa, kulima na kuliandaa shamba lililo na matope mengi, kwa ajili ya kilimo cha mimea mbalimbali. Mashine hii inamrahisishia kazi.

Mwanaume mmoja mkulima akiwa anaiendesha mashine kubwa ya kisasa iliyo na rangi nyekundu na nyeusi ambayo imefungwa jembe kubwa, ikiwa inakata majani mengi katika shamba ili kuweza kuliandaa kwa ajili ya kilimo cha mimea mbalimbali. Eneo hilo lina magari pamoja na mashine nyingine.

Samaki mkubwa mwekundu pamoja na mdogo wapo katika chombo kikubwa kilichojazwa maji na kutengenezwa kwa kioo kinachotumika kuwafugia. Samaki hawa hufugwa kwa ajili ya mapambo katika sehemu mbalimbali kama vile majumbani, maofisini na mahotelini.

Sehemu ya wazi iliyo na mimea mingi ya rangi ya kijani lina bwawa lililo na maji mengi pamoja na samaki wadogo wadogo. Linatumika katika kuwafugia samaki hao ili wakue vizuri na wanaweza kuwa chakula kwa mfugaji au kumsaidia kupata kipato pindi atakapo wauza.

Chombo kikubwa maalumu chenye rangi ya kijani kimejazwa maji mengi na kina samaki wadogo wengi pamoja na vifaa na mitambo mbalimbali, ambayo inatumika katika kuwatunzia na kuwafugia samaki hao ambao wanaweza kuuzwa na mfugaji akajipatia kipato.

Bwawa lililojengwa kwa mawe, lina maji mengi na limeota magugu maji kwa juu. Linatumika katika kufugia samaki wa aina mbalimbali, huku pembeni kukiwa na mnyama aina ya kobe, pamoja na ndege wanaotembea katika eneo hilo.

Samaki wadogo wenye rangi ya machungwa wapo katika tanki kubwa la kioo na lililo na maji mengi, pamoja na mapambo na mawe yenye rangi tofautitofauti, samaki hawa hufugwa kwa ajili ya mapambo katika sehemu mbalimbali, kama vile; majumbani, mahotelini na maofisini.

Watu watatu wakiwa katika eneo la wazi lililo na majani pamoja na miti, limechimbwa bwawa ambalo limewekewa karatasi, maji pamoja na wavu kwa juu, linatumika katika kufugia samaki wa aina mbalimbali na samaki hao huwasaidia wafugaji kupata chakula au fedha pindi wanapo wauza.

vikapu vingi vikiwa na mazao mbalimbali ya chakula, kama vile; maharage yenye rangi tofautitofauti pamoja na mahindi ambayo yanauzwa kwa watu kwa ajili ya matumizi ya chakula na wauzaji wanajipatia kipato.

Mwanaume mmoja aliyevaa fulana nyeusi, akimwagilizia miche ya miti iliyopandwa katika vitalu, ambayo ikichipua vizuri, itahamishiwa sehemu zinazohusika, ili kutengeneza misitu ambayo siyo ya asili.

Mwanaume mmoja aliyevaa fulana ya rangi ya bluu, akiwa katika eneo la wazi, ambalo limekatwa miti, na pembeni yake kukiwa na miti mingi yenye rangi ya kijani, ameshika mche wa mti ambao anaupanda ili kutengeneza misitu, ambayo siyo ya asili.

Mbwa mmoja mwenye rangi ya kahawia pamoja na nyeusi akiwa amesimama katika njia ilyopo kwenye msitu mkubwa, ulio na miti mirefu pamoja na majani machache. Msitu huu si wakutengenezwa bali ni wa asili.

Sehemu ya shamba lililotengenezwa kisasa kwa kutumia vyuma na kuwekwa maturubai, imetengenzwa vichanja vya chuma na kuwekwa mabomba marefu meupe ambayo yamepandwa mimea ya mbogamboga katika matundu madogo, mabomba haya yanapitisha maji pamoja na virutubisho ili mbogamboga hizi ziweze kukuaa vizuri.

Miche ya mimea mbalimbali ya mbogamboga za majani, ikiwa imepandwa kwenye mashimo madogo yaliyopo kwenye mabomba marefu meupe, ambayo yanapitisha maji pamoja na virutubisho mbalimbali ili mbogamboga hizo ziweze kukua vizuri, mabomba haya yamewekwa juu ya kichanja kilichotengenezwa kwa mbao.

Miche midogo ya mbogamboga, imepandwa katika matundu madogo meusi yaliyopo kwenye mabomba marefu meupe, ambayo yanapitisha maji pamoja na virutubisho mbalimbali ili mimea hiyo iweze kukua. Na kilimo hiki hakitumii kabisa udongo.

Eneo la wazi, lililo na majani pamoja na miti limewekwa vichanja vya chuma pamoja na mabomba marefu meupe ambayo yamepandwa mimea ya mbogamboga, mabomba hayo yanapitisha maji pamoja na virutubishi mbalimbali ili mimea iweze kukuwa.

Mimea ya mboga mboga yenye rangi ya kijani ikiwa imepandwa katika chombo maalumu kilicho na rangi nyeusi pamoja na ya njano, ambacho kimewekewa maji pamoja na virutubisho mbalimbali ili mboga mboga hizo ziweze kukua vizuri.

Eneo la wazi lililozungukwa na miti likiwa limetengenezewa vichanja vya chuma na kuwekwa mabomba marefu meupe, ambayo yamepandwa mbogamboga za majani zilizo na rangi tofautitofauti. Mabomba haya yanapitisha maji yenye virutubisho mbalimbali, na kilimo hiki hakitumii udongo.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na nyumba limetngezwa vichanja na kuwekwa mabomba mengi marefu meupe, yaliyopandwa mbogamboga nyingi za majani. Mabomba haya yanapitisha maji na virutubisho mbalimbali ili kusaidia mimea iweze kukua vizuri na kilimo hiki hakitumii kabisa udongo.

Eneo dogo la wazi lililojengwa kichanja cha mbao na kuwekwa mabomba mafupi meupe, ambayo yamepandwa mimea ya matunda, mabomba haya yanapitisha maji yenye virutubisho mbalimbali, ili mimea hiyo iweze kukua vizuri.

Chombo kidogo chenye rangi nyeupe na bluu kina matundu madogomadogo ambayo yamepandwa mbogamboga za majani. Chombo hiki kinauwezo wa kutunza maji pamoja na virutubisho mbalimbali ili mbogamboga izo ziweze kukuwa na kustawi vizuri.

Kuku wengi wenye rangi ya kahawia wakiwa katika banda, linalotumika kuwafugia. Hutumika katika kuzalisha nyama pamoja na mayai, ambayo huwa ni malighafi katika viwanda vingi, ili kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula, kama vile nyama za kopo.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea ya migomba, ambayo tayari imebeba mikungu yenye ndizi nyingi, zikikomaa zitavunwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakata na kutengeneza chakula kwa ajili ya binadamu pamoja na mifugo.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea ya mbogamboga aina za kabichi, ambayo ikikomaa itavunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajilu ya kuchakatwa na kutengenezwa bidhaa mbalimbali za chakula, kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea ya mboga mboga aina ya kabichi, ambazo zimeanza kukomaa vizuri zitavunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengenezwa na bidhaa mbalimbali za chakula kwa ajili ya binadamu na mifugo.

Shamba kubwa lililozungukwa na miti vimelimwa na kupandwa mimea ya mbogamboga aina ya kabichi, ambayo imeanza kufunga vizuri na ikiwa tayari itavunwa na kupelekwa viwandani, kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Shamba kubwa lililolimwa vizuri na kupandwa mimea ya mbogamboga ambayo ikikomaa itavunwa na kupelekwa viwandani, kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali ambazo zinaweza kutumiwa na binadamu pamoja na mifugo.

Shamba kubwa liliolimwa na kupandwa kwa mstari mimea ya mbogamboga aina ya kabichi, ambayo imefunga vizuri na ipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa viwandani ili kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Banda kubwa lililojengwa kisasa lina ng’ombe wengi wenye rangi nyeupe na nyeusi ambao hutumika katika kuzalisha ngozi, nyama pamoja na maziwa ambavyo hutumiwa kama malighafi kwenye viwanda vingi ili kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile nyama za kopo, viatu pamoja na maziwa.

Mimea aina kabichii ikiwa imepandwa katika shamba kubwa lililoliwa vizuri, ikikomaa itavunwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula, kwa ajili ya binadamu na zingine kwa ajili ya mifugo.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea jamii ya mahindi, limepitishiwa bomba refu jeupe, ambalo limetobolewa na linatoa maji, ambayo yanasaidia katika umwagiliaji wa mahindi hayo hapo shambani.

Shamba kubwa lililolimwa kwa mfumo wa matuta na kupandwa mimea, limejengwa kwa vyuma na kuwekwa maturubai ambayo yanapitisha mwanga. Limepitishiwa mipira mirefu myembamba ambayo inapitisha maji na inatumika katika umwagiliaji wa mimea hapo shambani.

Shamba kubwa lililolimwa kwa mfumo wa matuta, na kupandwa mimea ya mbogamboga huku sehemu nyingine ya shamba ikiwa bado haijapandwa, limepitishiwa mabomba marefu miembamba ambayo yanapitisha maji na yanatumika katika umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani.

Shamba kubwa lililolimwa kwa mfumo wa matuta na kupandwa mimea, imepitishwa bomba kubwa jeusi pamoja na madogo yenye rangi ya bluu, ambayo yanatoa maji kwa mfumo wa mvua ili kumwagilia mimea iliyopo shambani.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea, limepitishiwa bomba pana refu, pamoja na mengine yaliyosimamishwa katika ardhi, ambayo yanatoa maji kwa mfumo wa mvua, ili kusaidia kumwagilia mimea, iliyopandwa shambani.

Sehemu kubwa ya ardhi iliyo ya tambarare ina majani ya kijani pamoja na makavu miti, minara, pamoja na nyumba zinazo tumika kama makazi ya watu, huku kwa mbali kukiwa na bwawa dogo pamoja na msitu ulio na miti mingi.

Eneo kubwa la ardhi lililo la tambarale lina majani, miche vichaka, minara, nyumba ambazo zinaweza kuwa ni makazi ya watu, huku kwa mbali likionekana bwawa kubwa lenye maji tulivu na anga likiwa la bluu.

Sehemu kubwa ya ardhi, iliyo na milima pamoja na mabonde, ina majani, miti pamoja na vichaka vingi vinavyoleta rangi ya kijani, huku anga likiwa la bluu lenye mawingu mengi meupe. Eneo hili ni tulivu na linavutia kwa utalii.

Eneo kubwa la ardhi lililo na milima pamoja na mabonde lina majani, miti pamoja na vichaka vyenye rangi ya kijani huku anga likiwa na mawingu meupe pamoja na kijivu ambayo yanaashiri hali ya hewa ya mvua.

Eneo kubwa la ardhi lililo tambaratale, lina udongo pamoja na miti iliyokauka na mengine mengi ikiwa na rangi ya kijani. Huku kwa mbali kukiwa na mlima mrefu wenye miti mingi ya kijani, na anga likiwa la blue pamoja na mawingu mengi meupe.

Eneo kubwa la ardhi lililo na majani makubwa pamoja na miche ya rangi ya kijani, kuna miti midogo iliyo kwa mbali pamoja na mawe kuna mlima mrefu, eneo hili linavutia kwanajili ya utalii hivyo inasaidia kuongeza pato la taifa.

Eneo kubwa la ardhi lililo la tambarare, lina: mabonde pamoja na miunuko, majani, miti pamoja na vichaka vinavyoleta ukijani mzuri na kufanya eneo hilo livutie kwa ajili ya watalii kufika. Hivyo kusaidia katika kuongeza pato la taifa.

Eneo la ardhi lililo na mabonde pamoja na milima lina mawe majani na miti mingi ambayo inaleta ukijani mzuri na kufanya eneo hili livutie, huku anga likiwa na bluu na mawingu machache meupe.

Sehemu ambayo imejaa miti mingi imejengewa vizuri na kutengenezawa na hali ya usafi ,Na ndani yake yamewekwa maji maalumu ambayo yanawasaidia wale wote wanao fika kuogelea na kuyafurahia mazingira.

Eneo kubwa la ardhi lililo tambalale lina majani mafupi miti pamoja na vichaka, huku kwa mbali kukiwa na mlima pamoja na bwawa lenye maji mengi ambayo ni tulivu na anga likiwa na mawingu mengi meupe.

Eneo la ardhi lililo la tambarare lina majani mengi makavu yaliyo na rangi ya kahawia pamoja na miti michache ambayo ipo mbalimbali, huku kukiwa na mlima ukiwa unaonekana kwa mbali.

Mizinga iliyotengenezwa kwa mbao imewekwa katika eneo la msitu lililo na miti ya aina mbalimbali, inatumika katika kuwafugia nyuki ambao hutengeneza asali na wafugaji hutumia asali hiyo kwa ajili ya matumizi mbalimbali na pia huiuza ili waweze kujipatia kipato.

Watu wawili waliovaa mavazi maalumu kwa ajili ya kujikinga na nyuki wakiwa wamesimama karibu na mizinga ulio na nyuki, wengi huku moja akiwa ameshika kipande mojawapo cha mzinga kilicho na nyuki pamoja na asali ili waweze kurina asali hiyo.

Watu wengi waliovaa mavazi ya kujikinga na nyuki yenye rangi nyeupe pamoja na wavu usoni wapo katika eneo la porini lililo na mizinga ambayo imetengenezwa kwa mbao na kutundikwa, wakijiandaa na zoezi la uvunaji wa asali.

Mwanaume mmoja ambaye ni mfugaji akiwa katika eneo la wazi pamoja na kuku wengi ambao anawafuga, na wana rangi tofautitofauti; huku wengine wawili akiwa amewashika katika mikono yake. Eneo hilo lina kibanda cha mbao pamoja na nyumba iliyojengwa kwa matofali. Na kuku hao husaidia kupata nyama pamoja na mayai.

Mbegu za mimea za mboga mboga aina ya kabichi, zimehifadhiwa na kufungwa vizuri katika kifungashio kidogo kiliicho na rangi nyeupe pamoja na maandishi ya rangi mbalimbali, mbegu hizi hununuliwa na wakulima kwa ajili ya kwenda kupandwa mashambani au bustanini.

Mbegu za mbogamboga za majani, zikiwa zimehifadhiwa vizuri na kufungwa katika kifungashio kilicho na rangi ya kijani, njano pamoja na nyeupe ina uzito wa gramu 10, na hununuliwa na wakulima ili wakapande mashambani au bustanini.

Mbegu za mbogamboga za majani pamoja na maua ya aina mbalimbali zimehifadhiwa na kufungwa vizuri katika vifungashio vilivyo na rangi tofautitofauti, na vimetundikwa katika shelfu za chuma zilizopo katika duka linalouza dawa pamoja na pembejeo za kilimo.

Mbegu aina ya airsidi ambazo ni za mboga mboga za majani aina ya spinach zimehifadhiwa na kufungwa vizuri katika kifungashio kilicho na rangi ya njano, kijani pamoja na nyeupe huuzwa kwa wakulima kwa ajili ya kwenda kupandwa katika mashamba au bustani.

Aina ya ''EA seed'' ni ya maboga imehifadhiwa na kufungwa vizuri, Katika kifungashio kilicho na rangi ya njano, kijani nya nyeupe inauzwa kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na ununuliwa na wakulima kwa ajili ya kwenda kupandwa bustanini au mashambani.

Mbegu za aina mbalimbali kama vile maharage, mahindi, karanga na mtama vimewekwa kwatika vyombo vya aina tofauti vilivyo katika eneo la wazi, vinauzwa kwa wakulima kwa ajili ya kupandwa katika mashamba au bustani.

Mbegu aina ya "Royalseed" ambayo ni ya mimea ya mbogamboga, imefungwa na kuhifadhiwa vizuri katika kifungashio kilicho na rangi mbalimbali, kinauzwa katika maduka ya pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo.

Eneo la wazi likiwa na vibanda vidogo vingi vilivyotengenezwa kwa mbao na kuwekwa wavu vimeezekwa kwa bati. vibanda hivi vinaweza kutumika katika kufugia mifugo mbalimbali kama vile mbwa, paka na sungura.

Mwanaume mmoja aliyevaa shati la rangi nyeupe na eproni nyeusi akimhudumia mbwa mdogo mwenye rangi nyeupe na nyeusi, aliyesimama juu ya meza wapo katika chumba maalumu kinachotumika kutoa huduma na matibabu kwa mifugo mbalimbali.

Madaktari wawili wa mifugo waliovaa mavazi maalumu, mmoja akimchunguza mbwa aliyesimama mezani katika sikio lake kwa kutumia kifaa maalumu na mwingine akichukua maelezo na kuayaandika, wapo katika chumba kinachotumika kutoa matibabu kwa wanyama.

Madaktari wawili waliovaa sare maalum mmoja akimchunguza mbwa aliyesimama mezani katika sikio lake, na mwingine akiandika maelezo wapo katika chumba kinachotumika kutolea matibabu kwa wanyama.

Ndegepori wawili wenye rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa katika eneo lililo na majani mengi ya kijani pamoja na bwawa ambalo lina maji tulivu. Eneo hili wanaweza kupatikana wanyamapori wengine.

Mnyamapori aina ya twiga akiwa amesimama katika eneo la msitu lililo na majana marefu, miti pamoja na vichaka; likiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la wanyamapori wa aina mbalimbali.

Wanyamapori aina ya tembo, wakiwa katika eneo la wazi lililo na udongo mwingi, majani pamoja na miti, huku afisa wanyama wawili waliovaa makoti ya rangi ya kijani, wakiwa wamesimama pembeni. Afisa hawa huwatunza wanyama pori katika eneo hilo.